Daktari wa magonjwa ya kinywa na meno, alievalia sare yenye rangi ya bluu akishikilia vifaa tiba na kuvitumia kwa ajili ya kutoa huduma kwa mgonjwa.

Daktari wa magonjwa ya kinywa na meno, akiwa ameshikilia kifaa tiba. Akiwa anatoa huduma kwa mgonjwa aliyekaa kwenye kiti chenye rangi nyeusi.

Mvua ambayo inanyesha na kusababisha mafuriko ambapo maji yamejaa vilevile kuna mwanamke aliyetumbukia kwenye mtaro akiwa anatolewa.

Mandhari yenye mazingira masafi ambayo ina uoto wenye rangi ya kijani, ikiwemo miti mirefu pamoja na majani. Vilevile kunwa watoto wakiwa wanacheza.

Vifaa tiba ambavyo vinatumika na madaktari, kwa ajili ya kufanyia upasuaji wa magonjwa mbalimbali.

Sehemu inayotumika hospitalini kwa ajili ya kuhifadhia mitungi ya gesi wanayotumia wagonjwa wanaoshindwa kupumua kwa njia ya kawaida.

Wauguzi waliovalia nguo za kijani wakiwa katika chumba

Mtoa huduma za afya, ambaye akiwa katika sehemu inayotumika kwa ajili ya kuhifadhia dawa mbalimbali, ambazo zimewekwa katika kwenye kabati, lililotengenezwa kwa kutumia mbao.

Watoa huduma za afya ambao wanajinsia ya kike wakiwa wamesimama, ambapo mmoja wao akiwa amevalia sare ya rangi ya bluu na mwingine ya kijani pamoja na koti lenye rangi nyeupe.

Wamama wenye watoto waliokaa kwenye mabenchi. Huku kukiwa na dactari anayemuhudumia mtoto kwa kumpima uzito, huku mama yake akiwa amemshikilia.

Madaktari waliovalia barakoa, wakiwa wanatoa huduma za kiafya kwa mtoto mdogo, huku pembeni yao kukiwa na mashine ya matibabu.

Dawa ya asili ambayo imetengenezwa kwa kutumia majani iliyowekwa kwenye vikombe, ama kwa jina lingine inafahamika kama dawa za mitishamba.

Mti unaotoa dawa za asili ama kwa jina lingine lijulikanayo kama dawa ya miti shamba ukiwa umeshikiliwa na mtu kwenye majani.

Majani ama miti inayotumika kwa ajili ya kutengenezea dawa za asili, ama kwa jina lingine zijulikanazo kwa jina la miti shamba.

Mti unaotumika kwa ajili ya kutengenezea dawa za asili ama ijulikanayo kwa jina la dawa za mitishamba.

Dawa ya asili ambayo imewekwa katika kifungashio vilevile kimebandikwa karatasi kwa ajili ya kuelezea ni aina gani ya dawa ambayo huitwayo Ululavumba.

Dawa za miti shamba ambazo zimehifadhiwa katika chupa zinazotumika kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali vilevile zinafahamika kama dawa za kienyeji.

Kifungashio ambacho kinatumika kwa ajili ya kuhifadhia dawa za asili, ama kwa jina la mitishamba. Ambazo zinaweza kutengenezwa ka kutumia majani au mizizi ya mimea.

Dawa ya asili ambayo imehifadhiwa kwenye kifungashio kilichotengenezwa kwa kutumia kioo, vile vile kina mfuniko wa rangi ya kijani.

Dawa za asili ambazo zimehifadhiwa katika vifungashio vya chupa ya plastiki ambavyo vimewekewa lebo yenye rangi nyeupe kwa ajili ya kuelezea ni aina gani ya dawa.

Soko linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa mbalimbali, ikiwemo dawa za asili, ambapo muuzaji wake akiwa amesimama na kuzihifadhi katika vifungashio tofautitofauti.